Huduma Kenya ni mahali wananchi au watu hupata huduma yote ile anayetaka. Mama huyo anamweleza mteja jinsi kenye ameuliza inatumika. Kwa kawaida ofisi hili huwa linafanya kazi siku zote kando na siku ya Jumamosi na Jumapili.